Pilau iko kwenye sahani nyeupe, juu yake ndizi, kachumbari, kiazi, nyama, tunaona yai, wali mweupe na mtoto mdogo hapo mbele.

Shamba limejaa mahindi, ingawa kuna mojawapo ambalo liko hapo mbele liko na uweusi fulani ambao haufurahishi na sehemu ya chini umefunguliwa iko wazi.

Wali mweupe, kando ya kachumbari na viazi vilivyokaangwa, bilauri la supu, na mtu aliye pale kando mwenye shati jeupe.

Mchuuzi wa madafu ameketi amezungukwa na yale mazima na mengine yashaa tumika. Amevalia kreti . Ako na kofia kichwani na shati jekundu lililochakaa.

Wachuuzi wako sokoni wanauza huku wameketi. Sehemu ya kushoto kuna duka na mtu aliyesimama. Kando yake kuna magunia yaliyo chini.

Pikipiki iliyoegeshwa kando ya geti kubwa iko na vifaa vya kubebea maziwa. Huku kando yake kuna mtu aliyesimama na anafunga vifaa hivyo.

Viazi vitamu, hindi moja vimewekwa juu ya jiko la makaa, na moto unaonekana na pia majivu. Na kuna nguo iliyo na nyeupe na nyekundu hapo kando.

Soko la samaki waliotandazwa mezani huku watu wakiwa upande wa kulia, kushoto, mbele na nyuma wakinunua, wanawake kwa wanaume wengine wameinama kuangalia ama kuulizia.

Mezani kuna sahani nyeupe, bilauri iliyojaa kachumbari. Hapo ndani kuna kipande cha chapati, ndimu, nyama zilizowekwa kwenye kijiti.

Mtu amesimama ndani ya chumba yenye meza ya rangi ya fedha. Amevalia koti jeupe, ameshika kifaa mikononi anakitazama. Kuna viombo vidogo vidogo pale chini.

Kichaka hiki kina miti mingi ya kijani kibichi , ni mirefu na mengine mifupi, kwa umbali tunaona jumba la gorofa refu sana.

Mtu ameshika vitu mikononi mwake huku amevaa shati la kijani na suruali ya samawati. Nyuma yake kuna mwengine mwanamume anatembea. Mbele zaidi kuna mwanamke akielekea mbele.

Kuna kamba hapo mbele zilizofunganafungana zenye rangi ya bluu. Kuna miti ya kijani na jumba refu sehemu ya nyuma karibu na miti mingine.

Minofu imewekwa kwenye sinia ya rangi ya fedha. Upande wa kushoto kuna kachumbari ya tomato na kitunguu. Sehemu ya kulia juu iko na sahani nyeupe sawasawa na kushoto.

Miti ya minazi inaonekana kwa wingi. Huku chini yake, kuna vinyumba fulani ambavyo vimejengwa na vingine vina paa nyeupe na kuna zile zenye paa ya rangi ya samawati.

Pilau iko kwenye sahani. Nyama zinaonekana vizuri. Upande wa juu kuna ndizi z kachumbari pia ipo, na pilipili inaonekana imeandaliwa juu ya sahani nyeupe.

Ufuo wa bahari. Tunaona mchanga na takataka chache ambazo ziko hapa karibu mbele. Kule nyuma kuna miti mirefu iliyoacha mianya inayoleta mwangaza, kuonyesha kwamba upande huo mwingine kuna mwangaza.

Chakula kilichopikwa kwa ustadi, kinaonekana kikiwa juu ya meza. Kwenye sahani iliyo na rangi ya kijani na nyeupe, kuna wali, aina ya mboga na aina ya mvurugiko.

Twiga wanaonekana wakiwa warefu, wameinama sehemu ya mbele. Kuna ua ya chuma iliyo na mashimo mashimo imewazunguka.

Samaki aina tofauti tofauti wamewekwa kwa vyombo kadhaa vya kijani, vyeusi na vingine vya rangi ya fedha. Wengine ni warefu, kuna wale wadogo.

Watu wamesimama sehemu kadha wa kadha. Kuna mitai, mahamri na vitu vingine. Mchuuzi anaweka sharubeti kwenye chupa kutoka kwa kifaa kilichochota kwenye ndoo.

Jiko la makaa lililowekwa chombo kilicho na mafuta na kachiri ili kuweza kuzipika na kifaa kingine kimeweza kuchota vilivyopikwa vitu vile na kuvionyesha juu.

Watu wawili wamesimama hapo mbele. Mmoja upande wa kushoto, mwengine sehemu ya kulia. Kuna aliye na shati la rangi ya bluu, anatazama kitu mezani.

Mnyama kwa jina ya kiboko anaonekana amesimama juu ya nyasi za kijani kibichi huku nyuma yake kukiwa na mto na miti ambayo pia inaonekana ya imemea.

Mti wenye magamba unaonekana hapa karibu. Chini yake kuna mawe madogo madogo yaliyopangwa. Kuna nyasi za rangi ya kijani. Mbele yake kuna mbuyu ulio kando na bango jeupe.

Twiga wawili wanaonekana wakiwa sako kwa bako. Wamenyoosha vichwa vyao. Wanatazama mbele. Nyuma yao kuna majani ya rangi ya kijani kibichi na hapo kando kuna ua.

Sufuria ya rangi ya fedha iliyowekelewa juu ya meza iko na chakula cha wali iliyonyunyiziwa rangi nyekundu na yahudhurungi na kijiko kipo ndani.

Kuna mikungu mingi sana yenye matawi ya kijani kibichi. Ndizi zinaning'inia kuelekea chini na ni ndefu sana.

Vitu vilivyopangwa katika meza vina rangi tofauti tofauti. Sehemu ya kushoto na sehemu ya kulia na pia kati kati vipo vingi.

Watu waliovalia kofia nyeupe na vifaa usoni mwao, wameshikilia vifaa mikononi wanachota maziwa. Kule nyuma kuna mlango.

Mahamri yenye umbo tofauti tofauti, yamepangwa kiaina kwenye sahani iliyo nyeupe na ikawekwa juu ya meza ambayo imetulia.

Nyati anakula vitu hapo chini karibu na kitu kilichopakwa rangi ya kijani huku nyani kadhaa wakimtazama huku kando.

Sahani ya kachumbari inaonekana ikiwa juu ya meza, kuna wali, kuna nyama, kuna kachumbari, na pia ndizi iliyowekwa na maganda yake.

Kumeandaliwa chakula mezani, kama pilau iliyo na nyama, ndizi, na kachumbari. Kando yake kuna glasi ya juisi na bilauri jeupe la supu.

Vifaa vya kushikilia vitu vilivyowekwa ndani, vina mapambo tofauti tofauti na rangi tofauti. Vitu vilivyo hapo, kuna virefu, vilivo vya mviringo, ya aina ya unga pia.

Kwenye kifaa tunachokiona kilicho cheusi ina mkono wa kushikia. Kuna kachiri zilizotengenezwa kwa kukaangua kutokana na mafuta na mihogo. Nyuma yake kuna watu wanatembea wakienda sehemu tofauti tofauti.

Chakula kiko kwenye sahani, tunaona samaki, limau , karoti, na iko juu ya meza ambayo imewekwa vizuri,

Mezani kuna kikombe cha chai ya maziwa iliyo juu ya kisahani cheupe, mahamri yako kwenye kisinia cha fedha. Kuna mbaazi zilizo na tui na ndimu kando ya samosa.

Viazi karai na mahamri, yamewekwa kwenye sahani ambapo ndani yake kuna bilauri jeupe lililo na supu na vitu vinavyoonekana kuwa vya kijani.

Juu ya meza ya samawati, tunaona sahani nyeupe yenye picha ya rangi ya kijani. Kuna samaki walio na supu na wali.

Juu ya meza kuna vyakula tofauti tofauti, samosa, viazi karai, mkate sinia na hapo kando kuna mtu aliyevalia nguo ya rangi nyekundu.

Mti uko nyuma ya sehemu inayoonekana kama ya yakupanda kuelekea kwenye nyumba, iliyopakwa rangi nyeupe na rangi nyekundu, kuna nyasi za kijani.

Sahani yenye umbo la parachichi likona mbaazi na tui yake. Sahani ile ingine kubwa ya kijani kibichi ina mahamri manne.

Mchanga wa bahari umepakana na vitu kama mimea ya rangi ya kijani, ukielekea jumba lililoezekwa makuti, na miti ya minazi mirefu kushoto kwake.

Aina tofauti ya vyakula viko hapo mbele tunamuona pweza upande wa kulia na vitu vingine zimeekwa kwenye vijiti vilivyodungwa ndani na kutandazwa.

Mnyama amejificha kichakani. Anaonekana sehemu ya nyuma ila ya mbele haionekani. Kuna ndege anayepaa, aliye na rangi ya samawati na nyeusi.

Samaki wa aina mbali mbali wamewekwa kila sehemu. Pale kando kuna vyombo na yupo mtu ameketi anaosha vitu fulani.

Kwenye sahani iliyo juu ya meza kumeandaliwa chapati, viazi karai, samosa, mahamri na kuna maji ya sharubati upande wa kulia na kijiko kinaonekana.

Mpishi anapika vyakula vitamu, vilivyoonekana kuwekwa kwenye sinia iliyo moja upande wa kulia, ingine upande wa kushoto na pale kando kuna bilauri la aina ya chuma na kifaa kingine alichoshikilia mkononi.

Mapochopocho yako mezani. Kuna chipsi, samaki, kachumbari, kitoweo ndani ya bilauri jeupe, maji ya sharubati, chapati, na viko juu ya meza.

Ndizi mbili, zilizoshikana, zimeiva, lakini limepasuka ganda lake na ziko juu ya sehemu iliyo na rangi nyeupe kabisa.

Miti mikubwa iliyokuwa kwa moja karibu karibu, iko na matawi mengi ya kijani kibichi. Kando kuna mwingine mti, ulio peke yake.

Watu wameshikilia sinia zilizo na bilauri za rangi ya kijani na bluu. Zinawekewa chakula, wamenyoosha mikono kuzishikilia.

Mahamri matano yako kwenye sahani nyeupe ya kaule iliyojuu ya meza ya mchanganyiko ya nyeupe na nyeusi. Mbele yake kunandoo nyeupe kreti ya soda nyekundu.

Kwenye sahani, tunaona mapochopocho, kachumbari, chapati, mchele, nyama, mboga, tomato, na pia tunaona limau na parachichi.

Watu wako kwenye soko la kuuzia samaki. Wakati wengine wameketi pale nyuma mchuuzi anapima samaki kwa mizani, huku akiitizama mizani hiyo ikiwa ya rangi ya bluu.

Mashine yenye rangi ya fedha, na vitufe vya kubonyeza vya samawati kijani na hudhurungi, viko na watu wawili hapo kando.

Samaki aina kadhaa wanaonekana, wakubwa kwa wadogo wapana na wembamba. Wengine wako kwenye vifaa tofauti. Kando kuna beseni lenye mistari ya rangi ya samawati na nyeupe.

Viazi vilivyowekelewa juu ya kifaa tofauti venye rangi ya njano, kando yake kuna kitu kilicho cha fedha na visahani vyenye vifuniko.

Takataka zinaonekana zimejikusanya kwa wingi, za njano, nyeusi na kijani kibichi, zikielekea kule kuliko na bahari.

Anga iliyo nyeupe, inakutana na mchanga ambao uko pale. Kuna miti mirefu iliyoshikana kwa karibu yenye rangi ya kijani kibichi na mawe machache.

Jumba limezungukwa na miti ya kijani. Mbele yake kuna bango la kuonyesha kuna muinuko barabarani. Kushoto kuna majani kadha wa kadha.

Mtu aliyetabasamu, meno yanaonekana amevalia shati jeupe na kitambaa chekundu kwenye shingo, mikono yake iko mbele. Ameshika kisu kuna vipande vya nyama anakata.

Aina kadhaa ya samaki zinaonekana kwenye vyombo za rangi ya kijani kibichi. Zimepangika katika mistari mistari kutoka kulia kuelekea kushoto.

Miche iliyo ya kijani kibichi imepandwa sako kwa bako na inaelekea upande wa mbele na ziko kwenye karatasi nyeusi.

Ndoo zimejaa vitu kadha wa kadha, huku zimepangika mistari mbili kuelekea mbele. Upande wa kulia kuna tikiti maji tatu, na huku kwingine kuna kitu cha aina nyeusi.

Mezani kuna biriyani iliyo kwenye sahani nyeupe. Yai linaonekana, glasi, chupa za maji na juice .

Aina ya vitu tofauti vinapangwa ndani ya vifaa kadha wa kadha, vikiwa na rangi na umbo tofauti. Kuna vile viko kama unga, vingine mviringo.

Kumeandaliwa vyakula mezani. Viko juu ya sahani ya kando yake kuna kachumbari kwenye bilauri na pia tunaona ndimu zilizokatwa sehemu robo hapo pia.

Madafu yako pale juu yamekaribiana pamoja pamoja, kuna mtu mrefu mweusi mwenye shati jeupe, mti mkubwa wa kijani, na watu wengine kule mbele.

Sinia ya fedha inaonekana ikiwa na chakula cha biriani, kitoweo pale juu, yai kando yake, kwa umbali kuna chakula kingine.

Vyakula tofauti tofauti viko mezani kwenye sahani nne nyeupe. Kuna maharagwe, samaki, mchele, na mboga zingine tofauti.

Mtu mmoja ameshikilia kifaa mkononi mwake, huku amevalia tishati ya pinki, na huku akipeana maelezo kwa watu waliovalia nguo nyeupe na kofia nyeupe kichwani.

Chakula kimeandaliwa mezani, kuna maharage, mboga ,wali , pilau, kachumbari ndizi na kuna mtu anaonekana kule mbele akija.

Vitu vyeusi viliochanganyikana na matawi ya kijani kibichi ziko juu ya mchanga ulioonekana katika kila sehemu.

Mapochopocho yaliyoandaliwa kwenye sinia moja kubwa. Tunaona viazi karai, pilau, kachumbari, supu, na vitu vingine vyenye rangi ya kijani.

Chakula kilichowekwa kwenye sinia nyeupe kubwa. Kinaonekana kikiwemo na nyama, mchele, mboga na pia viazi vilivyochanganywa.

Mti iliyokauka na kugongwa pamoja umesimama wima kando ya majani ya kijani na kule mbele kuna miti mingine tofauti.

Ndizi iliyomenywa iko kwenye mkono wa mtu na unaonyesha kucha, maganda yako pale kando. Kushoto kuna zingine bado ziko nzima.

Mahamri matatu yanaonekana kwenye sahani. Pande yake ya kulia kuna maua ya aina fulani. Juu kabisa, kuna sahani iliyo na maharagwe na tui la nazi.

Kuna vyakula vilivyopikwa vina rangi ya njano, vimewekwa kwenye sahani nyeupe, iliyo na michoro tofauti tofauti kando yake na ya rangi mbalimbali.

Barabara iliyoko inatuelekeza kule mbele kunakoonekana nyumba na mnara huku pande zote mbili kukiwa na vitu vilivyo na rangi ya kijani na miti mirefu upande wa kushoto.

Pishi la wali wa rangi ya njano, linaonekana kwenye sahani nyeupe. Kando yake kuna kabeji na nyama iko juu, na imewekelewa kwenye meza.

Mtu aliyevalia shati la rangi ya buluu, ako chini ya mti mkubwa mrefu wa kijani kibichi. Huku kulia kukiwa na vijumba visivyoonekana vizuri.

Aina tofauti tofauti ya samaki wanaonekana wamewekwa katika vituo kadhaa. Kuna kitu cha aina ya nyeupe hapo mbele, iliyo na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu. Kule nyuma tunaona pia vifaa kadhaa.

Shamba limejaa mimea tofauti tofauti. Kuna migomba mirefu yenye rangi ya kijani. Sehemu nyingine kuna wingu jeupe kwenye anga ya samawati.

Ng'ombe wanakamuliwa kutumia mashine, huku tunaona chupa mbili zilizo na maziwa ndani meupe, kuna rangi nyeusi, na kuna sehemu ya chini.

Ndoo zilizojaa aina tofauti ya vitu vyenye rangi kadha wa kadha, tunaona sehemu ya chini kuna kitunguu saumu na upande wa kulia kuna tangawizi. Na katika vifaa hivi, tunaona vitu vya rangi ya njano na rangi zingine kadhalika.

Mapochopocho yameandaliwa mezani. Tunamuona samaki kwenye sahani nyeupe, chipsi, wali na vitu kadha wa kadhaa viko.

Jengo lililosimama na paa jekundu likona watu wawili nje. Mmoja amevaa nguo nyeusi, mwingine nguo nyeupe na kofia nyeupe. Kuna vifaa vya kubebebea maziwa hapo kando.

Chakula kiko juu ya meza. kimewekwa kwenye sahani ya umbo la yai. Kuna samaki juu, kando yake kuna bilauri nyeupe iliyowekwa mchuzi.

Mabomba yanaonekana manne. Mmoja limeelekea chini. Matatu yanaonekana sehemu ya kulia. Kuna mfereji wa rangi nyekundu na kando kuna mti wa kijani.

Biriani imeandaliwa kwenye sinia kadhaa zilizotandazwa juu ya meza na tunaona zimejipanga katika mistari miwili, kushoto na kulia.

Shamba la migomba iliyonawiri vizuri yenye rangi ya kijani, ambayo kando ya huu ulio mbele kunaonekana migomba michanga ikijichomoza kutoka kwake.

Samaki wako kwenye kitu cha kuokea. Makaa yanaonekana, wamepakwa vitu vyenye rangi ya njano na wamelalishwa upande moja.

Ng'ombe wanaonekana wamesimama, mwingine mbele, mwingine nyuma. Wako kwenye ua lililovingirwa na miti katika pande tofauti tofauti.